Sehemu ndani ya duka iliyotengwa kwa ajili ya kuuza pembejeo kwa ajili ya kilimo, na dawa kwa ajili ya mifugo na mazao, kwa chini imewekewa zulia nyekundu na kuwekwa safu zilizopangwa kwa ustadi ili kupanga bidhaa hizo.

Mifuko mitatu iliyojazwa mbolea kwenye viwango tofautitofauti, yaani mdogo kabisa wenye kilo kumi, wenye saizi ya kati wenye kilo ishirini na tano na mkubwa zaidi una kilo hamsini, ambayo zinatumika kwenye mashamba ya mbolea na viazi.

Gala kubwa iliyojaaa mifuko mingi iliyofungwa kiurefu, imejazwa dawa za wanyama tayari kwa ajili ya kusambazwa kwenye maeneo tofauti tofautitofauti, ili kuwatibia wanyama na kuwapa afya njema.

Chupa ya dawa inayodhibiti magonjwa kwa mifugo ina rangi nyeupe na kingo juu yake ina maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi na nyekundu katikati imechorwa picha ya ng`ombe.

Chupa kadhaa nyeupe zilizojaa virutubisho kwaajili ya kilimo mbili ni kubwa na zimeandikwa majina kwa maneno makubwa na nyingine zikiwa ni ndogo zmepangwa nyuma zote zikiwa na dhumuni yakuboresha kilimo

Dawa kwa ajili ya afya ya mifugo, ipo ndani ya kipaketi cheupe chenye mstari mnene wa rangi ya damu ya mzee kwa juu. Kwa chini wamechorwa ng'ombe wawili wanaotembea na maelezo ya kutumia ikiwa kwenye upande wa kulia.

Mfuko mkubwa uliojazwa chakula kilichojaa virutubisho kwaajili ya mifugo. Mbele umechorwa kuku wawili, maneno ya maelezo yenye rangi ya damu ya mzee. Imechorwa lebo kwa juu na chini kuna mstari mrefu wa rangi ya blue.

Kikundi cha watu wanaojihusisha na huduma kwa ajili ya dawa za mifugo na mimea, wapo kwenye zoezi la kujaza vichupa na dawa ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wawili wakiwa wamevaa kofia ngumu za kazi na mavazi ya kazi, wakishughulikia mifuko mikubwa yani uzalishaji na usambazaji wa mbolea. Hii ni muhimu sana kwa kuongeza tija ya mazao, kuhakikisha usalama wa vyakula na kusaidia wakulima wote nchini.

Shamba la kilimo cha vitunguu kwa ajili ya biashara, ambapo vimepangwa kwenye mstari na bomba la maji jeusi limepitishwa karibia na kila mche, ili kuupa udongo unyevuunyevu na mizizi iweze kukua kwa haraka.

Shamba kubwa lenye njia moja ya katikati, inayoonesha udongo mwekundu. Imezibwa kwa kuwekewa matikiti maji mengi, yaliyopangwa chini. Mkulima amesimama na kushika mmoja wapo kwa mkono wa kulia, na kunyoosha kidole cha mkono wa kushoto.

Mtu mmoja wa jinsia ya kike yupo ndani ya shamba la migomba ya ndizi ambapo chini kuna udongo mwingi uliopo wazi. Mkono wake mmoja ameuinua juu na kushika mkungu uliopo juu ya mti.

Mazao ya biashara kama yanya nyingi nyekundu zikiwa zimepagwa kwenye matega meusi katikati ya shamba tayari kwaajili ya kupakiwa ndani ya usafiri na kupelekwa sokoni kwaajili ya biashara.

Mkulima akiwa kwenye shughuli ya kuchunguza na kuchambua karoti ambazo zimekusanywa shambani kwa ajili ya biashara, na kukusanywa kwenye rundo kubwa tayari kwa ajili ya kupakiwa na kupelekwa sokoni.

Shamba la mazao ya nyanya kwa ajili ya biashara ambapo, nyanya nyingi zimening'inia zikiwa na rangi ya kijani na nyingine rangi nyekundu, kuna njia moja inayoruhusu mkulima kupita ili kuzichuma.

Rundo kubwa la viazi limewekwa sehemu moja katikati ya eneo la shamba, likiwa chini ya uangalizi ili kuvichambua na kuangalia vipi vitakavyofaa kwa ajili ya mauzo kupelekwa sokoni.

Kikundi cha wakulima wengi wapo kwenye eneo la uchambuzi wa nafaka kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, ili waweze kujipatia kipato, huku tayari nyingine zikiwa zimeshawekwa kwenye viroba vizito na kupangwa tayari kwa ajili ya usafirishaji.

Wakulima wakiwa kwenye sehemu ya shamba kwa ajili ya mazao ya biashara, wakiwa kwenye shughuli ya kukusanya nyanya na kuziweka kwenye mabeseni ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Watu wazima wawili wakiwa wamesima mbele ya mti wa kutoa mazao ya maembe ambapo wanafanya shughuli ya kuchuma kila mmoja akiwa ameshika idadi tofauti ya mazao hayo mkononi mwake.

Mtu mmoja amechuchumaa ndani ya eneo la shamba la miche ya mipapai. Ameshikiria mti mmoja usiokuwa na majani, bali una mapapai mengi ya rangi ya kijani kwa chini kila mche umevutiwa udongo ili kuupa kuistahimiri kusimama imara.

Mfanyakazi akiwa ndani ya kontena lililotengenezwa kwa chuma, kwenye shughuli ya kushusha treya zenye rangi ya machungwa, kwa ajili ya kukusanya mananasi, ili kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba la migomba ya ndizi yenye majani makubwa yaliyokauka na mengine yakiwa mabichi. Migomba imesimama imara kushikilia mikungu ya ndizi, ambayo inaweza kusafirishwa na kufanyia biashara ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa eneo la shamba ambalo lina nyasi zilizo kauka, kila mmoja akiwa ameshika ndoo nyeusi na kukusanya mazao ili kuyapeleka sokoni muuzaji aweze kujipatia kipato.

Shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ili udongo uweze kupata maji limewekwa vitunguu vilivyosimamishwa kwenye mstari na mabomba meusi yanayotonesha maji kwenye udongo ili mizizi iweze kupata maji na kukua vizuri.

Mifuko ya ukubwa mbalimbali imewekwa nje, ikiwa imejazwa mihogo na viazi vikuu tayari kwa ajili ya kusafirisha na kusambaza sehemu mbalimbali, ili muuzaji aweze kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa kwenye eneo la soko ili kuuza mazao yao, yaani pilipili hoho za rangi ya kijani zilizokwisha kuwekwa kwenye vikapu na kupangwa vizuri ili kuvutia wateja kwenye eneo hilo.

Mmama akiwa anafanya kazi ya shambani, amevaa mabuti ili kukinga mikono yake, ameshika chepe na anavuta kiroba ili aweze kupakia mazao haya ya biashara, yaani maharage tayari kwa kupelekwa sokoni.

Shamba la vitunguu kwa ajili ya biashara. Limelimwa kwenye safu ndefu, katikati likipitishwa bomba jeusi kwa ajili ya kumwagilia maji. Pembeni kuna majani madogo yaliyokatwa kwenye urefu wakiasi, ina rangi ya kijani kibichi na kwa mbali kuna miti mingi ikiashiria misitu.

Mkulima akiwa eneo la shamba lenye udongo mwekundu, amekusanya mazao yake kwenye chombo kikubwa kilichojaa pilipili hoho za rangi nyekundu, nyingine rangi ya njano, na nyingine rangi ya kijani, tayari kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Viazi kama zao la biashara vimetolewa shambani na kukusanywa pamoja kama rundo kubwa, nyuma kuna watu ambao wanafanya kazi za shambani wakikusanya na kupanda mazao mengine.

Nyanya nyingi zikiwa zimening'inia kwenye miti yake ndani ya shamba la kuvuna kwa ajili ya biashara, kuna mti mmoja unaoshikilia kamba zinazopita na chini kuna udongo mwekundu wenye virutubisho kwa ajili ya mazao.

Kikundi cha wakulima watano, wakiwa kwenye shughuli ya shambani ya kukusanya viazi vilivyopo kwenye rundo na kuviweka ndani ya matenga ya bluu, ili kuvipeleka sokoni kwa ajili ya mauzo; mkulima aweze kujipatia kipato.

Shamba la migomba ya ndizi yenye miti mingi kirefu, baadhi ya miti imebeba mikungu ya ndizi zilizoanza kukomaa au zinazoanza kukomaa, chini kuna ardhi yenye udongo mwekundu na juu kuna anga la bluu.

Lundo kubwa la viazi vilivyolimwa na kuvunwa kwaajili ya biashara vimekusanywa pamoja, wafanyakazi wawili wameinama ili kuvihesabu na mmoja akiwa ameshika bomba la maji ili kuviosha.

Mwanamke amesimama mbele ya rundo kubwa la mahindi, yani mazao ya biashara ameshika mawili mkononi amevaa kofia iliyotengenezwa kwa pamba na nyuma yake kuna nyumba zilizotengenezwa kwa kutumia matofali na maganda ya mahindi yaliyo kauka.

Rundo la viroba vilivyojaa viazi, vimepangwa pembeni kando ya barabara kwenye udongo mwekundu pembeni kuna shamba na upande wa pili, anapita mwanababa akielekea upande wa gari jeupe la kubebea mizigo.

Mkulima mmoja jinsia ya kike yupo ndani ya eneo la shamba ya miche ya kijani kibichi, ameshikilia beseni ambalo wanaweka humo matunda yaliyoiva ya rangi nyekundu, amenyanyua mkono wake ili kuendelea kuchuma mazao kwaajili ya biashara.

Shamba lipo ndani ya grini hausi kwa pembeni kulia na kushoto kuna miti mingi ya rangi ya kijani, na katikati yamepangwa matenga meusi yakipangiliwa nyanya nyingi tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa la mapapai kwa ajili ya biashara. Mimea imeungana pande zote mbili na kuacha njia kati kwa ajili ya mkulima kupita. Ina majani mengi ya kijani na matunda yaliyokomaa na mengine yakiwa yanakaribia kukomaa.

Shamba kubwa la mboga za majani zilizopandwa kwa safu, wanamama wawili wakiwa wameinama kufanya kazi ya kupalilia na kuvuna kabichi zenye afya kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la tangawizi kwa ajili ya biashara. Sehemu ya eneo imetolewa majani ili kuweza kuzivuna kuzitoa chini ardhini na kuzikusanya ili kuzipeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wanne wakiwa mbele ya barabara iliyokatiza katikati ya shamba, kwenye shughuli ya kukusanya mananasi yaliyokomaa kwenye makopo meusi na mingine ikiwa na kopo la bluu, tayari kwa ajikli ya kupaki na kusafirisha kwa ajili ya biashara.

Nyanya mbichi bado hazijavunwa, zimening'inia katika nyaya zikiwa shambani, na zilizovunwa zimewekwa chini juu ya kiroba na kukaguliwa, tayari kupelekwa sokoni ili kumpatia mnunuzi mahitaji yake.

Mwanababa mwenye upara kichwani akiwa amevaa shati jeupe yupo shambani ameshikilia viazi vingi mkononi vilivyokusanywa tayari kwa ajili ya mauzo ya biashara.

Kijana akiwa amebeba mkungu wa ndizi amevaa kofia, koti kubwa, suruali na mabuti. Ndizi zingine zikiwa zimewekwa kwa pemebeni tayari kwa ajili ya mauzo, ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Viazi vingi vilivyowekwa kwenye magunia tofauti, tayari kwa ajili ya kusambazwa kama mazao ya biashara, yakikaguliwa na wamama wanne pamoja na mbaba mmoja.

Mkaka amevaa mabuti, jinsi, na shati nyeupe, anapekechua mahindi kutoka kwenye mmea wake, tayari kwenda kupeleka sokoni kwaajili ya kuuza ili kujipatia kipato.

Shamba kwa ajili ya miche midogo likiwa ndani ya chafu na sehemu zenye trea nyingi za rangi nyeusi ambapo kila zao limewekwa ndani ya trea moja, na kunafumo maalumu kwaajili ya kupitishia maji kwenye kila mazao.

Kikundi cha wakulima waliovaa viatu maalumu kwa ajili ya kujikinga na miba, wapo eneo la shamba pembeni ya mti uliozaa kwa ajili ya kukusanya mazao na kuyaweka kwenye matrei ya rangi ya chungwa yaliyoko chini.

Mfumo maalumu wa umwagiliaji uliowekwa na wakulima ambapo mabomba meusi yamelazwa chini kabisa karibu na ardhi nakuwekewa vitundu vidogo, ili liwezekupitisha maji kwenda kwenye udongo na kila mmea uweze kupata maji.

Shamba la miche midogo iliyoanza kuchipua. Ambapo karibia na kila mti limewekwa bomba jeusi, ili kupitisha maji kwenye udongo uweze kupata unyevuunyevu mizizi iweze kukua vizuri.

Sehemu ya shamba inayotumia kilimo cha umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba meusi yameunganishwa kwenye mstari mrefu, ili maji yaweze kufikia udongo kwenye kila mizizi, kuwezesha kukua kwenye kiwango kinachostahili.

Mimea midogo imepandwa ndani ya sufuria nyeusi ikiwa imepangwa vizuri kama vile bustani ndogo ya miche. Wakulima wanatumia njia hii ili kutunza maji, na kutumia nafasi ndogo kwenye mazao.

Shughuli ya kilimo inayochanganya mimea miwili ndani ya shamba moja, marefu yakiwa ni mahindi na mafupi yanayotambaa chini ya ardhini haya ni matikiti maji, katikati ya shamba imeachwa njia ndogo ili mkulima aweze kupita kwenye shughuli zake.

Mazao aina ya pilipili hoho zenye rangi ya manjano zimepangiliwa vizuri kwenye mstari kwenye bustani ya kisasa ya kilimo ambayo inasimamiwa na wakulima wenye ujuzi, hii inaashiria mbinu za kisasa za kilimo zinazohitaji wakulima walioelimika.

Chuma imara zimesimama kushikilia chafu juu ya eneo la kilimo, ambapo safu za mimea michanga imepandwa kwenye udongo na baadhi ya udongo umeachwa wazi, tayari kwa kupokea mbegu mpya kwa ajili ya mazao.

Shamba la mbogamboga lililojengewa uzio kwa kutumia mbao, limewekewa udongo mwingi kwa chini ili kushikilia mboga za majani na kuwekewa mabomba katikati ili kusambaza maji kwenye maeneo yote ya mboga.

Shamba kubwa la mapapai, chini likiwa na udongo na uoto wa asili yani majani madogomadogo. Kila mche umesimama imara na kushikilia mamapai mengi, ili kuyapa virutubisho mpaka pale yatakapoiva.

Mashine ndogo inayotumika kwenye shughuli za kilimo, ina tanki dogo kwa ajili ya kuwekea maji yenye dawa, inafanya kazi ya kuchipua udongo na kuupa unyevunyevu na virutubisho kwa ajili ya mazao.

Mfumo wa kilimo cha mboga za majani wa kisasa, yaani haidroponi. Ambapo kuna mabomba marefu yaliopangwa, yaliyotobolewa kwa juu, ili kuruhusu mimea kuchipua.

Mashine maalumu kwa ajili ya kukata na kukusanya nyasi. Ina magurudumu madogo kwa ajili ya kuetembelea na sehemu ya bomba ya kushikilia mtu anapoweza kupita kwenye shamba. Ina rangi ya kijani na mbele yake kuna mifumo inayotumia umeme au mafuta.

Mboga za majani zikiwa kwenye mfumo maalumu wa kisasa wakulima, yaani kulima kwa kutumia mashine zimewekewa nyaya za umeme ili kuwasha mwanga mweupe kwenye taa nne zilizopo ndani ya mashine.

Mtu mmoja amekalia na kuingoza mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa, hapo ina mfumo maalumu kwa ajili kukusanya nyasi zilizo katwa na kukauka , kwa juu kuna anga la bluu na mawingu mepesi.

Kilimo cha kisasa cha mboga za majani kwa kutumia mfumo wa haidroponiki, yani mimea imepandwa ndani ya tray yenye nafasi maalumu, virutubisho hupitishwa kwa maji bila kutumia udongo, hii hutumika hasa kwenye mbogamboga kama vile: mchicha, matembele, na hurahisisha ukuaji wa mimea kwa haraka na usafi.

Eneo la shamba lililopo pande wa miti ya kijani ambapo kuna trekta yenye matairi makubwa, na mbele kuna mfumo wa maduara na chuma zinazotumika kukusanya nyasi, ambazo zimekwisha kusambaratishwa.

Eneo la shamba lenye anga la bluu na mawingu mepesi kwa chini, kuna nyasi ndogo zilizokauka katika ya shamba kuna trekta inayotumika kuvuta mashine, inayotumika kwenye kilimo kwaajili ya kuvuta nyasi na mazao yaliyobaki wakati wa kuvuna.

Mimea aina ya pilipili hoho imepangiliwa vizuri ndani ya chafu kubwa kwa kutumia mashine ambayo inangazi na jukwaa, inatumika Katika kazi za bustani kama vile kuvuna na kutunza mimea mirefu.

Mashine ya kukatia kuni au mbao, ikiwa juu la gari la kuvutwa, ina sehemu ya mduara wa chuma ya kushikalilia, na sehemu ya kukata ya rangi ya chungwa. Mashine hii ina tanki jeupe, linaloweza kuwa la maji au mafuta.

Kilimo kwa njia ya kisasa nyanya zimening’inia katika waya na mashine ikipita katikati ili kutunza, kumwagilia na kupalilia mimea bila kutumia nguvu nyingi za binadamu.

Eneo Kubwa maalumu kwa ajili ya uvuvi wa samaki, kuna bwawa kubwa lililogawanyika kwenye vipande limejaa maji yaliyotulia huku likiakisi anga la bluu na miti iliyoko pembeni.

Samaki watatu maridadi wenye uwezo wa kuleta mauzo kwenye sekta ya ufugaji wa samaki wa mapambo wenye rangi za kuvutia. Kila mmoja akiwa na mchoro wa kipekee. Mmoja ana rangi ya machungwa iliyokolea yenye madoadoa meusi yanayofanana na chui, mwingine ana rangi ya njano iliyochorwa mistari ya wima ya rangi nyeusi na watatu wakiwa na rangi nyekundu yenye madoadoa meusi.

Mashine yenye mfumo maalum unaotumia umeme kwa ajili ya uvuvi wa samaki, una mabomba yanayotumika kungiza na kutoa maji kwenye bwawa. Kuwazungusha samaki na kuwaleta sehemu moja ili kuwatoa kwenye maji.

Uvuvi wa samaki wenye rangi ya kuvutia yani rangi ya machungwa kwenye maji wapo samaki wawili, mmoja akigeukia mbele na mwingine akigeukia pembeni, wana mabawa yanawasaidia kuogelea, kichwa cha mchongoko na macho ya duara.

Eneo dogo lililotengwa kwa ajili kupita katikati ya misitu minene yenye miti mikubwa, miti mirefu inatengeneza ukuta wa kijani kwenye pande zote mbili yaani kushoto na kulia mwa njia.

Mkulima mmoja amesimama kwenye eneo la shamba, akishika bomba ili kunyunyuzia maji kwenye mimea. Mbele yake kuna barabara ndogo inayotosha kupita mtu. Pembeni ya shamba imejengewa nyumba ambayo inaweza kutumika kama ghala kwa ajili ya kutunzia mazao.

Mzee mmoja akiwa kwenye zoezi la kuendeleza matunzo ya maliasili kama vile misitu kwa kupanda miche midogo kwenye sufuria nyeusi ndani ya chafu au kitalu, kuna miche mingi ambayo imepangwa ndani ya safu na mingine ikiwa nje.

Kikundi cha watu wanne wakiwa kwenye zoezi ya kilimo na utafiti wa mimea, ili kutunza maliasili yaani msitu. Mwanamke mmoja ameshika simu na mwingine akichunguza mimea akiwa amechuchumaa.

Mabomba mengi yaliyopangwa kwenda juu na mengine yamepangwa kwa mstatiri, ambayo yametobolewa vitundu vidogo kwa ajili ya kilimo cha mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa yaani haidroponiki bila kutumia udongo.

Shamba la bustani ambalo linatumia mfumo wa haidroponi kwa ajili ya kilimo. Mabomba marefu meupe, yamepangwa chini kuruhusu maji kupita, yamewekea vitobo vidogo kuruhusu mimea kukua.

Mfumo wa kisasa wa haidroponiki kwa ajili ya kilimo cha mboga za majani. Ambapo kuna mabomba ya kupitisha maji kwenye mzizi kwenye kila mmea ili kuweka virutubisho, kwani haitumii udongo ili kuwezesha mimea kukua.

Mabomba meupe mengi yamepangwa kwenye mstari ambapo kila bomba limetobolewa vitundu vidogo kuwezesha mimea kuchipua, mfumo huu wa kilimo hutumia maji yenye dawa ili kukuza mimea na wala si udongo.

Mfumo wa haidroponiki wa kilimo, umewekwa nje ambapo mimea inaota kwenye mabomba meupe yenye matundu, maji na virutubisho hupita kwenye mabomba, yakisaidia mimea kukua bila udongo.

Mashine maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha haidroponi, mabomba meupe yamewekewa matundu kwa juu, ili kuwezesha mimea kichipua. Mfumo huu hutumia maji kwa ajili ya kukuza mimea na wala si udongo.

Shamba la bustani linalotumia mfumo wa haidroponiki kukuza mimea kuna trei maalumu nyeupe lenye vitobo kwa chini ambazo mimea mitatu imepangwa ndani yake pembeni ya shamba kuna nyasi ndefu zilizoota bila mpangilio.

Bustani ndogo ya mbogamboga za majani inayotumia kilimo cha mfumo wa ki haidroponi, ambapo mimea upata virutubisho kutoka kwenye maji na wala sio udongo, kuna wasimamizi wawili wakifanya shughuli ya kutunza mimea ndani ya shamba.

Mabomba meupe yaliyotobolewa ili kuwezesha mimea kuchipua, hii hutumika kwenye bustani inayotumika mfumo wa haidroponiki kwenye kilimo, ambapo maji hudambaza virutubisho na wala sio udongo.

Mboga za majani za aina moja zimewekwa kwenye mabeseni sita yenye rangi nyeusi, ambapo kila beseni mpango maalumu wa kupitisha maji ili kuwezesha mimea namaji kipata maji kwenye kiwango kinachostahili.

Shamba la bustani ya lenye miche midogo, inayoanza kuchipua imepandwa ndani ya matundu kwenye mabomba meupe, yanayopita kusambaza maji kwa mfumo wa "hydroponic" ambapo virutubisho kupitia kwenye maji na wala sio udongo.

Mimea iliyopangiliwa vizuri ndani ya chafu, inatumia mfumo wa haidroponiki kukua, yaani maji na wala sio udongo. Mwanadada aliyevaa shati ya miraba anatumia mkasi kukata sehemu ya majani, ili kuwezesha mimea hiyo kukua kwenye kiwango stahiki.

Mimea ikiwa juu ya kifaa cha plastiki chenye mashimo, huku mizizi ikiwa imezamishwa ndani ya ndoo iliyojaa maji. Huu ni mfano wa kilimo cha haidropini ambao hutumia maji yenye virutubisho baadala ya udongo.

Mabomba meupe yamepangwa vizuri kwenye safu ndefu na yametobolewa kwa juu, ili kuwezesha mimea kuchipua yamewekewa maji na mfumo maalumu bila kutumia udongo, ili mimea iweze kuchipua vizuri na kwa haraka.

Bustani ndogo inayolimwa kwa ustadi imepandwa mimea kwenye traya nyeusi yenye vishimo vya kuotea mimea, kwa chini kuna maji na bomba maalumu kwa ajili ya kupitisha maji yenye virutubisho kwenye mazao.

Chafu nyingi zimewekwa kwenye eneo la shamba, ili ziweze kutoa mazao mengi kwa ajili ya biashara. Zimeekewa senyenge ili ziweze kutofautisha mfumo unaofanya kazi ndani ya shamba na nje.

Shamba kubwa kwa ajili ya kuzalisha mazao kwa ajili ya biashara, ambapo kabichi zimepangwa kwenye mistari mirefu na sehemu ya ardhi imeachwa wazi kama njia, ili mkulima aweze kupita kwenye shughuli zake mbalimbali.

Mfumo mzuri wa ufugaji unaoleta mazao mengi kuku wengi wamewekwa kwenye banda moja linalotoa mwanga wa jua kutokea upande wa juu, hapo vimewekwa vyombo maalumu kwa ajili ya kulia chakula; mmoja wao akiwa amesimama juu ya dumu na kuangalia wengine.

Ng’ombe wa kuzalisha maziwa wenye rangi ya madoadoa, yaani nyeupe na nyeusi, wamepangwa vizuri katika mstari mmoja, vichwa vyao vikigeukia mbele na midomo yao ikichongokea chini.

Bomba jeusi lenye matundu madogo, limelazwa juu ya udongo wa shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hii inasaidia kuupa udongo unyevunyevu na kila mzizi uweze kupata maji.

Mfumo mzuri wa kilimo cha umwagiliaji, ambapo mimea imepandwa kwenye mistari mirefu, na mabomba mweusi yamepitishwa, ili kunyunyiza maji kwenye udongo, kuupa unyevunyevu na mimea iweze kukua vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji yaani kumwagilia kwa matone, bomba jeupe limepitishwa chini ya ardhi ili kuupa udongo unyevunyevu, mizizi iweze kupata virutubisho ili mazao yaweze kukua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa vizuri ndani ya shamba ambalo bado mazao hayajaoteshwa. Mabomba yamelazwa chini kabisa ardhini ili kuupa udongo unyevunyevu, mimea ikija iweze kukua kwenye kiwango stahiki.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone ,bomba dogo jeupe limepita katikati ya mistari na kunyunyiza maji kwenye kila mmea mchanga kwenye udongo wa unyevuunyevu.

Shamba kubwa lililowekewa mfumo wa kisasa wa umwagiliwaji wa matone, ambapo mabomba meusi marefu yamelazwa chini ardhini hupitisha maji kwenye udongo kuupa unyevunyevu, ili mimea iweze kukua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba la mbogamboga. Bomba limepita moja kwa moja ili kuzunguka kila mche na kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Hii ni njia bora ya kilimo na inasaidia kutunza maji.

Shamba dogo lenye mistari ya mimea inayomwagiliwa maji, ambapo kuna bomba la bluu na bomba dogo la rangi na nyeupe, na vifaa vya kunyunyizia maji meupe, ili kuupa udongo unyevunyevu na mimea kukua vizuri.

Mabomba mawili marefu yakiwa juu ya udongo, moja ya bomba hilo likiwa na koki rangi ya bluu, ili kuwezesha kilimo cha umwagiliaji na kuupa udongo unyevuunyevu, mbegu ziweze kukua katika kiwango stahiki.

Mirija iliyosambaa kwenye eneo kubwa la shamba ikiashiria kilimo cha umwagiliaji. Hii inasaidia kutunza maji na kuwezesha udongo kuwa wa unyevuunyevu ili mizizi ya kila mmea iweze kukua kwenye kiwango stahiki.

Bomba kubwa jeusi la maji likiwa mbele ya shamba na vyanzo vidogo kuingia katika sehemu tofautitofuti, ili kuwezesha kilimo cha umwagiliaji na kurahisisha kila mmea upate kiwango sahihi cha maji ili kuwezesha kukua kama inavyo stahiki.

Mkulima yupo shambani amevaa mabuti kwa ajili ya kujikinga miguu yake na ameshika chombo cha kumwagilia na kupita katika maeneo mbalimbali ya mashamba, ili kuwezesha kila mmea kupata maji katika kiwango stahiki.

Mandhari nzuri ya mbuga za wanyama, ambapo kuna miti mingi na majani ya kijani kibichi na twiga mrefu amesimama mwenye kimo sawa na miti; mbali kuna majengo mengi ya miji ikiwemo maghorofa.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, ambapo kuna njia nyembamba iliyopinda, miti mirefu iliyofunikwa kwa miti na majani ya kijani kibichi; anga la bluu ambalo lina mawingu mepesi.

Mandhari ya sehemu nzuri yenye utulivu, ambapo kuna nyasi ndogo zilizokatwa zenye rangi ya kijani kibichi; anga la bluu lenye mawingu mepesi na miti miwili yenye matawi yaliyo chanua.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya eneo ambalo kuna miti mingi na nyasi fupi za kijani kibichi, milima ambayo ipo mbali juu kukiwa na anga la bluu lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia mbuga za wanyama kwenye eneo lililotulia ambapo kuna nyasi fupi, wanyama wamejipanga kwenye mstari kujitafutia chakula, katikati kuna mti mzuri wenye majeni mengi yaliyochanua.

Mandhari nzuri Sana ya eneo tulivu, ambapo Kuna nyasi fupi zilizokatwa. Juu kuna anga la buluu lenye mawingu mepesi. Kuna miti miwili yenye matawi ya kuvutia yaliyoelekea juu.

Mandhari ya eneo tambarale kuna nyasi ndogo zilizokauka. Katikati umepita mto mwembamba wa kupitisha maji na mbali kuna miti midogo ambayo ina rangi ya kijani.

Mandhari ya misitu yenye barabara ndogo inayoweza kupita gari na upande wake wa kulia na kushoto, kuna majani yenye urefu wa kiasi, vichaka vingi na miti yenye ukijani mbichi.

Mandhari nzuri ya milima mikali yenye miamba na mirefu, mawingu meupe yanetanda juu ya anga ya bluu. Mbele ya milima kuna mimea ya kipekee na juu kuna theluji au barafu, ishara ya kuwa milima ni mirefu sana.

Ziwa dogo lenye maji mengi likiwa katikati ya miti na milima yenye kijani kibichi, Kuna mandhari nzuri yanayovutia ambapo Kuna anga la bluu na Mawingu meupe.

Mandhari nzuri yanayoonesha mlima kilimanjaro, ili kuwavutia watalii. Kwa juu kuna theluji nyingi iliyopo karibu na anga la bluu lenye mawingu mepesi, na chini kuna majani mengi ikiwa na miti mingi yenye kijani kibichi.

Mandhari ya misitu yenye anga la bluu kwa juu na chini kukiwa na majani yaliyokuwa na urefu wa kiasi na miti, yenye kijani kibichi katikati kuna njia inaonyesha udongo mwekundu kuelekea juu.

Mandhari inayo onyesha milima mirefu yenye michongoko mikali, Kwa juu kuna wingu la bluu lisilo onekana kwa sababu ya mawingu mazito na chini kuna Vichaka vingi majani na miti.

Mandhari nzuri ya msitu yenye vichaka na nyasi fupi, kuna mti mkubwa ulioning'inia wenye matunda juu yake. Kwa mbali kuna milima iliyochongokachongoka ikiwa kwenye mistari, juu kuna anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari ya mbuga za wanyama iliyopo kandokando ya chanzo cha maji, ambapo kuna mti wa kipekee sana wenye matawi ya kulia na kushoto na kuna tembo wawili wanaotembea kwa mwendo mdogo.

Mandhari ya msitu yenye miti mingi iliyosogeleana kwa pamoja. Nyasi ndogo zilizokauka, mti mdogo mwembamba uliokaukiwa baadhi ya majani na mawe yakiwa yamejipanga kwenye mstari mrefu kuelekea mbele.

Mandhari nzuri ya mto mkubwa uliojaa maji yaliyotulia, huku yakiakisi anga la bluu na mawingu mepesi. Katikati na pembeni ya mto kuna mawe makubwa ambayo yameotea uoto wa kijani wa asili.

Eneo lenye mandhari nzuri ya mbuga za wanyama mbele akiwepo swala mwenye mistari mistari myeupe na myeusi, nyuma yake wakiwa swala wengi wakiwa wanatembea kwenda kulia na kushoto. Kwa mbali kuna milima mirefu iliyochongoka na anga la bluu.

Twiga mmoja akiwa amesimama kwenye eneo la mbuga za wanyama na mandhari nzuri, ambapo kuna majengo marefu yaliyo chini ya anga la bluu lenye mawingu, na eneo lina miti na vichaka vingi.

Mto mkubwa unaokutanisha mito midogo miwili ukiwa na maji ya utulivu, kwa pembeni kuna miti na milima yenye kijani kibichi, kwa mbali kuna udongo wenye rangi nyekundu uliotulia.

Mbuzi mweupe alienona yupo kwenye mazingira ya nje ambapo kuna nyasi fupi ya kijani kibichi, ana mkia mfupi na kichwa chake kina maskio mawili macho na mdomo.

Pembeni ya shamba la miti ya migomba kumewekwa zizi kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe lililotengenezwa kwa kutumia kuni ndefu zilizosimama na bati kwa juu ili kuwakinga na mvua na jua kali la mchana.

Wanyama wa kufugwa nyumbani (yaani mbuzi) wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mfumo maalumu unaowawezesha kutoa vichwa nje na kuchukua chakula ndani ya mabeseni yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Wanyama wa kufugwa kwa jina la mbuzi, wamewekwa kwenye mabanda maalumu yanayowaruhusu kutoa vichwa nje, kuweka midomo kwenye vyakula vilivyowekwa kwenye mabeseni, wana pembe ndogo na masikio makubwa yakiyochongoka.

Wafugaji wawili wako ndani ya mavazi meupe, kwenye banda la kuku wengi lililotengenezwa kwa kutumia senyenge na mbao. Mmoja akiwa ameshika ndoo ya rangi ya waridi, na kuchota chakula ili kuwapatia.

Mfugaji yuko ndani ya banda la bata akiangalia makuzi na maendeleo ya afya yao. Kwa pembeni wamejengewa bwawa dogo ili waweze kuogelea na kunywa maji. Kuna mabeseni mawili ili kuwawekea vyakula wanapokuwa ndani ya eneo la makazi.

Katika eneo la ufugaji kuna mtu mmoja aliyesimama katikati ya kuku wengi wanaotembe chini akiwa ameshika kuku wawili mkononi, nyuma yake kuna banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao na mabati na pembeni kukiwa na nyumba iliyotengenezwa kwa kutumia mchanga.

Bata wengi weupe na weusi, wakiwa ndani ya eneo lililozungushiwa senyenge, lenye mlango mmoja. Mwanadada akitokea nje ya mlango huo, ili ya kuja kuwahudumia, waweze kuwa na afya njema.

Kuku wengi waliwekwa kwenye banda moja lililozungushiwa mabati yaliyoshikiliwa na mbao pamoja na wafugaji wawili wakiangalia maendeleo ya viumbe hawa wakiwa bandani.

Shamba kubwa lililopo ndani ya chafu ambapo kuna sufuria nyingi nyeusi, kila moja ikiwa na mazao ndani yake. Hapo kumewekwa mbao chini ili kutunza maji kwa ajili ya mimea na kuna mfumo maalumu kwa ajili ya kupitiaha maji kwenye kila mzizi.

Mazao mbalimbali ya kilimo, kama vile maharage ya njano, maharage ya kitenge, mbaazi, choroko, na unga wa muhogo, umepangwa kwenye viroba vilivyowekwa wazi, ili mteja anapofika aweze kuchagua aina ya chakula anachohitaji.

Pakiti ndogo ya mbegu kwa ajili ya kilimo, mbele yake ina lebo nyekundu na imechorwa mazao yenye majani mengi ya kijani kibichi, na kwa chini imewekewa lebo ndogo yenye baakodi.

Mfumo wa kilimo kwa kutumia mbegu ambapo kila moja imeoteshwa ndani ya kipaketi chenye rangi nyeupe, kwa ndani zimewekewa udongo na mbolea ili ziweze kukua, zimewekwa ndani ya trei jeusi zote zikikua kuelekea upande wa jua ili kupata mwanga.

Mwanadada aliyevaa miwani yupo ndani ya duka la kuuza pembejeo za kilimo, mbegu na nafaka mbalimbali ambapo juu ya meza imepangwa mifuko mingi ilionona na mlangoni zimewekwa pakiti ndogo za mbegu mbalimbali.

Mfumo wa kilimo kwa kutumia mbegu ambapo kila mmoja imewekwa kwenye kibeseni na kuwekewa udongo, pamoja na mbolea ili kuziwezesha kukua kwa chini zimeekewa pamoja trei jeusi ili kutunza mazingira.

Shamba linalitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone ili kuupa udoongo unyevunyevu, mabomba meusi yamepita katika safu ndefu za mboga za majani ili kila mzizi uweze kupata maji, katikati zimeachwa njia ya mkulima kupita na ambao zimetumika kusimamisha sehemu mbalimbali ili kulilinda shamba.

Shamba kubwa lenye udongo mwingi unamwagiliwa maji kwa kutumia mabomba meusi, mbegu zimekwisha pandwa tayari na nyingine zimeanza kuchipua, wakulima wapo pembeni ya eneo hilo ili kuangalia maendeleo.

Vibakuli vingi vya rangi tofautitofauti vimejazwa mbegu na kuwekewa maelezo na bei elekezi kwa kila kipimo. Vimewekwa kwenye meza kubwa ili kuvutia wateja na wanunuzi ambao ni wakulima.

Duka la kuuza pembejeo vyakula nafaka na mbegu kwa ajili ya kilimo kuna viroba vingi vya rangi mbalimbali vilivyoko wazi na nyingine zikiwa zimewekwa kwenye madeli yaliyopangwa kwenye safu juu.

Pakiti ndogo kwa ajili ya mbegu za kilimo cha mboga za majani, ina uzito wa gramu kumi. Katikati imechorwa picha ya mazao, ina maneno yenye wino wa kijani na mengine yenye wino mweusi. Kwa juu imewekwa lebo kuthibitisha kwamba ni mahususi kwa ajili ya kutumika.

Mazao yaliyopandwa kwa kutumia mbegu kwenye shamba kubwa lililoko ndani ya chafu. Safu ndefu zimemea michanga imepandwa kwenye sufuria ndogo ikiwa imepandwa vizuri chini ya uangalizi.

Shamba kubwa linalotumia mfumo wa kisasa yaani mbegu ili kupata mazao. Miche midogo imeanza kuchepua kwenye sehemu kubwa ya shamba, na upande mdogo wa ardhi umeachwa wazi bila kuwekewa kitu chochote.

Mwanamama muuzaji ametabasamu akiwa ndani ya duka lake la kuuza pembejeo, mbegu na dawa kwa mifugo, amepanga bidhaa zake vizuri ili kuvutia wateja wengi kwenye duka lake.

Paketi za mbegu za mazao zikiwa zimewekwa kwenye rafu ndani ya duka. Zinaonyesha picha ya mimea tofauti kama vile bakoli. Kuna nembo ya bei yenye namba mia tatu na kumi juu ya rafu kwa kila paketi.

Mbegu zimetumika kupanda mimea kwenye matrea, ambapo kila beseni lina miche miwili, limeeekewa udongo pamoja na mbolea ili kuwezesha kukua na kuatawi vizuri.

Pakiti ndogo ya mbegu kwa ajili ya mazao ina uzito wa gramu ishirini na tano, katikati imechorwa aina ya mazao yanayotokana na mbegu hizo, na juu imewekwa lebo kuthibitisha kwamba inaweza kutumika kwenye mashamba mbalimbali.

Mbegu zimeoteshwa kwenye safu na miche imeanza kuchepua, kwa kumwagiliwa na mabomba mawili meusi yenye chanzo cha bomba kubwa kwa mbele hii inasaidia mimea kukuwa kwa unyevunyevu na maji kupitia kila kwenye mzizi na mazao yaweze kuwa na afya.

Paketi ndogo ya mbegu iliyochorwa picha ya nyanya na kuandikwa jina, ambayo ni maarufu katika soko hutumika pia kwenye bustani na wakulima wadogo.

Mbegu zimepandwa ndani ya bustani ya kisasa ya kitalu yenye safu nyingi za miche midogomidogo ikiwa imepandwa kwenye trei maalumu, mwangaza wa jua unapita kupitia paa la plastiki ikiwapa miche ukuaji bora.

Paketi ndogo maalumu kwajili ya mbegu za kilimo cha mboga za majani kwa mbele imechorwa picha kubwa inayo onyesha mimea ya kijani inayo tokana na mbegu hizo na imeandikwa maneno yenye maelezo kwa wino mweusi na kijani.

Mbegu zimepandwa vizuri na kuanza kuchepua kidogo, zinamwagiliwa kwa mfumo wa kisasa, yaani kumwagilia kwa matone, hiyo inasaidia unyevuunyevu kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mbegu hizo.

Paketi nne za mbegu zikiwa na majina ya mbegu hizo, maua yatakayo zalishwa kwa kutumia hizo mbegu, juu yake kukiwa na bei elekezi kwa kila paketi.

Wahudumu wa kiume wawili wa afya ya mifugo, wakiwa ndani ya sare, mmoja akiwa amevaa mavazi meupe na mwingine mavazi ya bluu; wakiwa kwenye zoezi la kuchunguza afya ya mnyama wa kufugwa, yaani kuku.

Mbwa wawili na msimamizi wa wanyama wa kufugwa aliyevaa sweta la rangi ya bluu, wapo nje ya mazingira ya kibanda kilichotengenezwa kwa mbao kilichopakwa rangi nyeusi na kuwekewa paa kwa juu kwa makazi ya wanyama.

Kikundi cha watu wanne wawili wao wakiwa wamevaa makoti meupe wamesimama pembeni ya gari wakizungukwa na watoto wa mbwa, wakifanya shughuli za chanjo na ukaguzi wa afya za wanyama au shughuli za uokoaji na utunzaji wa watoto wa mbwa, dhahiri kwamba ni huduma za afya ya wanyama zinatolewa kwenye mazingira ya nje.

Mbwa mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeusi akiwa amesimama ndani ya banda lake dogo la kifahari, lililotengenezwa kwa kutumia mbao, amewekewa bakuli za chakula na maji aweze kukua na kupata afya.

Mbwa mdogo aliyefungwa kitambaa chekundu shingoni, yupo ndani ya kijumba kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na kuwekewa bati, kina mlango mdogo. Sehemu ya mwili wake ikiwa nje, yaani miguu ya mbele na kichwa, na huku sehemu nyingine ikiwa ndani.

Wanyama wawili wa kufugwa wakiwa nje ya eneo lao la makazi, mmoja akiwa amegeukia kulia na mwingine akiwa amegeukia kushoto, wote wakiwa wameacha midomo wazi. Kwenye vyumba vyao vya kulala, wametengenezewa milango iliyoundwa kwa kutumia chuma na juu wamewekewa bati ili kuwakinga na jua na mvua.

Vibanda vidogo vilivyoekewa mlango na paa vimetengenezwa kwa kutumia mbao kwa ajili ya makazi na malazi ya wanyama wa kufugwa, vimewekewa sehemu ndogo ili kupitisha hewa wanyama wasije kufa kwa hewa ndogo.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kimewekewa paa na mlango mdogo kwa ajili ya wanyama. Muundo huu hutoa makazi salama kwa wanyama wakipenzi na hii inasaidia makazi na wagonjwa wenye majeraha yasiweze kuwapata wanyama.

Mbwa amesimamishwa juu ya meza, na wahudumu wawili wa afya ya wanyama wakiwa pembeni yake. Mmoja ameshika sindano na kuchoma juu ya sikio, na mwingine akiwa ameshika kalamu na karatasi kwa ajili ya kurekodi.

Watoa huduma wa afya za wanyama wawili wakiwa ndani ya chumba kilichotengenezwa kwa kutumia vigae ukutani, Mmoja wao akiwa ameshika mnyama wa rangi nyeupe na kumuogesha kwa kutumia maji, Huku mwingine alievaa barakoa akiangalia kwa makini.

Mbwa saba kwa pamoja wakiwa wameangalia juu na watatu wakiwa wametoka ulimi nje, kuashiria kwamba wanataka kupokea chakula, kwa mtu anayekigawa kutokea juu.

Mnyama aina ya mamba akipumzika kando ya maji mengi yaliyotulia huku sehemu ya mwili wake ikiwa ndani ya maji na nyingine ikiwa nchi kavu kwenye udongo wa ufukweni, nyuma yake kuna eneo pana la maji na mwanga wa jua utokao juu.

Mnyama anayeitwa kiboko akiwa ametulia ndani ya maji, ana mwili mkubwa wenye rangi ya kijivu au hudhurungi ana macho na pua na maskio vikiwa juu ya mdomo, huku sehemu ya kichwa na mgongo vikiwa juu ya maji katika mandhari ya nyuma.

Tembo wenye rangi ya kahawia wapo ndani ya eneo lililozungushiwa kamba ili kuzuia kuwajeruhi wanadamu, ambao ni wazungu waliyo nje ya eneo hilo wakiwa wameshika kamera ili kuwapiga picha.